Gari jipya aina ya "TOYOTA " limeegeshwa mbele ya kontena kubwa, likiwa safi na lenye muundo wa kuvutia mbele kuna nembo yake iking`aa, taa za kisasa na grili ya rangi nyeusi mandhari yanatoa hisia za usafirishaji wa magari mapya kwa mteja aliyeweka oda.

Duka hili linauza maziwa safi yanayotoka moja kwa moja kwa wafugaji ndani kuna mashine ya kujaza maziwa kwa kiasi unachotaka, mteja anaweza kuchukua maziwa safi au mara kwa bei nafuu, njia hii husaidia familia nyingi kupata maziwa bora kila siku kwa matumizi ya nyumbani.